Kuna mtu amesimama mbele ya duka, duka hii inaonekana kuwa ni duka ya M-pesa, ame, mtu huyu amevaa, amevaa nguo na kofia.

Kuna manguo yako kwenye picha hii. Manguo haya ni aina tofauti tofauti kama vile kaptura, kuna shati na suruali. Manguo haya ni mingi sana ni kana kwamba ni duka ya nguo.

Picha hii inaonesha bima ya afya. Kuna watu amba, kuna familia ime, kwenye picha hii. Familia hii kuna mwanamke, mtoto mdogo msichana na mwanaume ambaye ni baba kwenye familia hii. Picha hii inaonyesha bima ya afya.

Kuna noti tofauti, kuna noti za Kenya ambayo yako hapa. Noti hii ni noti ya elfu moja, pesa hii inaonekana kuwa ni takribani elfu kumi na tano, imeweza kuwekwa kwa juu ya sehemu nyeusi.

Kuna ina tofauti tofauti ya viatu ambaye yameweza kuekwa hapo. Kando yake kuna mtu ambaye anaonekana kuwa ni muuzaji ameweza kuvalia shati nyeupe na suruali ya samawati .

Kuna watu ambao wamesimama kwenye duka ambayo inauza maziwa. Kuna watu takriban saba wamesimama. Kwenye picha pia kuna ng'ombe ambayo imechorwa hapo juu.